Huyu ni ng'ombe. Anakaa kuwa anaugua. Kuna vile vitu ambavyo vimefurafura tumboni mwake. Ana rangi nyeusi pamoja na machembechembe ya nyeupe.